Haya ni mtindi ya daima yamepangwa katika rafu ya duka kuu na wengine ,mmoja ni mnunuzi na mwingine ni anayesaidia wanunuzi katika duka kuu.

Hapa ni sokoni ambapo kila mtu ameenda kufanya kazi mbalimbali, kazi maalum. Kuna wanunuzi, kuna waliokuja kununua, wanaosaidia wanunuzi kuuza.

Hapa ni soko iliyo na bidhaa tofauti tofauti kama nyanya, kuna ndizi, kuna mahindi, kuna viazi, cabbage . Pia ninaona watu wanaotembea wakitafuta vitu za kununua.